Hii ni mpangilio wa herufi uliowekwa kwenye ukuta ,katika hiyo ukuta kuna maandishi yanayosema "kuwa na furaha".

Katika uwanja huu kuna basi tatu za shule. Katikati ya basi hizi tatu kuna nguzo ya goli ya mchezo wa kikapu.

Hii shule inaitwa The Coast Academy ukuta zake ni rangi ya nyeupe na blu.